Siku za wiki zimeandikwa vyema na kupangwa kwa kuta kuanzia juu hadi chini. juma pili ikiwa ya kwanza na kufwatana na juma tatu, juma nne, juma tano, alhamisi, ijumaa na mwisho kuwa juma mosi.

Vitabu vinavyotumiwa katika somo la kompyuta, zipo juu ya meza inayo rangi ya nyeupe. Vitabu hizo nyingi ni ya rangi samawati na pia, hazijapangwa vyema.